Duka la nguo na vifaa vimejaa bidhaa mbalimbali vifuko na Mikobo imepangwa taratibu kwenye rafu na vitambaa maalum ya kuonyesha bidhaa pia koti la kijani imetandikwa upande wa kulia ikchangisha ura wa bidhaa zilizopatikana.

Duka hili limejaa nguo zilizo pangwa kwenye vitundiko zikiwemo suruali na fulana mbalimbali. mifuko Kadhaa yamewekwa juu ya meza kuelekea kushoto. Nuru ya asili inaingia kupitia madirisha makubwa katika eneo la biashara.

Idadi kubwa ya nguo zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na stendi ndani ya duka ya kisasa la nguo. Rangi mbalimbali za nguo kuanzia zambarau, buluu hadi kahawia. Njia pana na taa za kisasa zinakamilisha mazingira ya ununuzi yaliyo safi na ya kuvutia.

Tukiangalia duka la Town Team ndani ya jengo la biashara, tunakutana na bidhaa za mavazi zikiwekwa wazi kwa wateja. Madukani humu, nguo mbalimbali ikiwemo jacket na fulana, yamevaliwa na vinyago vya kuonyesha mapambo ya nguo hizo. Kwenye dirisha la duka, kuna tangazo kubwa inayoonyesha picha ya watu wawili, wakiwa wamevalia nguo, huku likiwa na maandishi ya black friday .

katika duka hili la vifaa vya urembo bandikeni aliyevaa kofia kitambaa Chenye michoro inasimama katikati vitu vya shingo na mikoba ya kike vimepangwa kwa umandadi kwenye meza duara. Nguo na vifaa vingine vimepinda vimejazwa kwenye rafu ya nyuma vikijaza duka hiyo kuwa bidhaa maridadi.

Ndani ya duka la nguo, safu ndefu za nguo za kiume zimening'nia kwenye rafu za chuma. Mashati enye rangi ya mitindo mbali mbali yanaonekana kwa upande wa kushoto, huku suruali nyeusi ikicheza nafu upande wa kulia, bango jekundu enye maandishi male clothing inaningini'nia kutoka dari ya jengo la wateja na sehemu husika.

Ndani ya duka la nguo, suti na mashati yamepangwa kwa uangalifu kwenye rafu na stendi . Suti nyingi zimening'inizwa kwa urefu upande mmoja huku mashati yaliyokunjwa yakiwa yamepangwa kwenye rafu za chuma katikati. Nafasi ya duka inaonekana kuwa safi na yenye taa nzuri ikialika wateja kutazama bidhaa.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu na hangers . Nguo za kitambaa zenye rangi tofauti zimekunjwa na kupangwa vizuri huku baadhi zikining'inia tayari kwa wateja kuziona.

Duka la nguo la lcwaikiki liko wazi ikitoa mavazi mbalimbali kwa wateja. Mabango ya matangazo ya punguzo ya bei ya hadi asilimia 25 yamewekwa mbele ya duka. Ndani ya duka, nguo za rangi tofauti zimepanga vizuri kwenye rafu na manikeni.

Duka la nguo, nguo nyingi zimening'inia kwenye hangers zikiwa zimepangwa kwa rangi na mitindo. Pembeni kuna chuma maalum kinachotumiwa kukunjwa kusa nguo zikiwa tayari kwa matumizi. Punguzo za asilimia hamsini zimetangazwa kwa wazi kwenye mabango likivutia wateja.

Gomba mbali zime tundikwa kwenye minondo refu ndani ya duka, rangi nyingi za mavazi zinaonekana ya kimanjano, nyekundu na zambarau. Sakafu venye viwanzi vya ruwanza na vya nje ya mjengo ina onekana kupitia kioo.

Bidhaa nyingi za nguo ikiwemo mashati, suruali na sketi zimetundikwa kwenye stedi ya kuuzia inje, chini ya stedi io, rundo kubwa la nguo limetandikwa ardhini ikionyesha uteuzi mfano wa bidhaa. Muundo huu unaonyesha soko la wazi au duka la nguo za mitumba.

Maonyesho haya yanaonyesha duka la nguo na vifaa vya mitindo. Katikati kuna sanamu ya kike iliyovalia sheti ya kupendeza na nguo nyingine. Bidhaa mbali mbali kama vile: mikoba, shanga na miwani ya jua zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu ya meza.

Ndani ya duka, kuna bandia mweusi aliyevaa vazi la jakundu lenye naksi nyeusi na vito vya shingo. Juu ya kichwa cha mbadia huyo, kuna kofia ndogo yenye rangi nyekundu inayofanana na maua. Karibu na bandia, kuna rafu iliyojaa miwani ya jua ya aina mbalimbali, ikiwa imepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Ukuta umepambwa kwa aina mbalimbali za vitu vidogo vilivyopambwa kwa safu; mkufu, pete na vifungu, wameunganishwa kwenye viunzi baadhi vikiwemo miundo ya kibunifu kama vile mifupa midogo ya herufi .Mpangilio huu unadokeza kuwa hapo kuna duka; eneo la kuuza bidhaa za mabonga.

Ndani ya duka la nguo na viatu, bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mkubwa. Nguo zilizokunjwa, zimewekwa kwenye rafu za mbao upande mmoja, huku viatu, zikiwa zimepangwa kwenye rafu na visanduku juu. Katika kila chumba kuna benchi kubwa ya bluu iliyowekwa vitabu na kikokotoo, ikitumika kama sehemu ya kupumzika au huduma kwa wateja.

Safu ndefu ya nguo za mbalimbali zikiwa na rangi tofauti zimening'inia kwenye reki ya chuma ndani ya duka la nguo. Kila nguo ina muundo wa kipekee kuanzia mfumo wa maua hadi mistari na madoa. Nguo hizi zimepangwa kwa wingi zikionyesha uteuzi mpana unaopatikana kwa wateja wanaotafuta mitindo mbalimbali.

Vifaa mbalimbali vya urembo na nguo vimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu nyeupe zenye taa. Mikufu, pete mikopa, miwani na kofia zimeonyeshwa kwa njia inayovutia. Nyuma, mabango yenye sura za wanawake yamepajikwa yakiongeza mvuto wa bidhaa.

Duka la viatu imejaa bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu za mbao, viatu vya aina mbali mbali vikiwemo vya kike na kiume imejasa sehemu zote za ukuta, rangi tafauti na mitindo mbali mbali ya viatu inaonekana ikitoa chaguo nyingi kwa mnunuzi.

Duka kubwa la nguo limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo koti, fulana, na mashati. Manekini imevaa koti la kahasiwa, na suruali nyeusi. Ikionyesha mtindo wa kisasa. Nguo zimetandikwa, kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu. Zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili, ya wateja kutazama na kuchagua.

Wateja wanapitia rafu za nguo katika duka yenye shughuli nyingi. Baadhi ya watu wamevaa barakoa wakizingatia taadhari za kiafya. Mabango mekunde yenye maandishi, kila kitu kina bei yake, yamebandikwa kwenye rafu, yakionyesha kua bidhaa zinauzwa kwa bei maalumu.

Nguo nyingi zimepangwa kwa utaratibu kwenye makabati meupe, baadhi zikiwa zimevunjwa na kuwekwa rundo na nyingine zikiwa zimetundikwa. Mashati ya rangi tofauti yamewekwa kwenye rafu huku suruali ziki ingia kwenye ubao maalum. Mpangilio huu unaashiria duka la nguo au chumba kikubwa cha kubadilishia nguo.

Chumba cha kuvalia kimejaa nguo mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye makabati na reli za nguo, jaketi, tisheti na mashati yenye rangi na mitindo tofauti yamefunika kuta yakisubiri kuchaguliwa. Chini ya nguo hizo kuna makabati meupe yenye vioo ya milango, yakitoa nafasi ya kutosha ya kuhifadhi.

Sweta ya rangi ya kahawia imetundikwa kwenye kishikio iliyo ndani ya duka la nguo. Nembo ya bei yenye nembo ya mrp inaning'inia kutoka kwenye collar , ikionyesha kuwa hii ni bidhaa mpya. Nguo zingine za rangi zinazofanana zimeonekana zimeandikwa kando yake.

Ndani ya duka la viatu, rafu nyingi limejaa aina mbalimbali za viatu zilizopangwa kwa maridadi. Utaweza kuona viatu vya ngozi, rubber na sabatu, vyote vikiwa vimepangwa kulingana na rangi ya mitendo. Baadhi ya viatu viko ndani ya masunduku yao, na jumba picha inatoa taswira ya ukubwa wa bidhaa zinazouzwa.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo kofia, suruali na mashati. Nguo zimetandikwa kwenye reki ndefu, huku kofia zikiwa zimewekwa kwenye rafu za juu zikionyesha mpangilio mzuri wa bidhaa. Kuna hata mannequin upande wa kushoto, iliyovalia nguo inayo'ngaa ikivutia wateja.

Duka kubwa la nguo linaonekana likiwa na milango ya kioo iliyo wazi, ikiwaalika wateja kuingia ndani. Ndani ya duka, nguo na bidhaa nyingine zimewekwa vizuri kwenye sehemu mbali mbali. Nje ya duka, mandhari ya sakafu ya vigae vya rangi ya kijivu, inaonekana.

Chumba cha nguo kimepangwa kwa umaridadi, chenye makola yaliyojaa nguo za rangi mbali mbali. Rafu za mbao zimewekwa juu zikiwa na mapambo na bidhaa nyingine. Nuru hafifu na mimea ya ndani huongeza mguzo tulivu kwenye duka hilo.

Nguo mbalimbali za kike zimepangwa kwenye vinyago kwa wanadamu mbele ya duka la nguo. Kila vinyago vimevalia vazi lake tofauti zikiwemo nyekundu, buluu, kijani na njano. Bango la duka lenye maandishi classy collections ikionekana juu ya eneo hilo.

Watu kadhaa wamekutana kwenye meza ambapo wawili wanashikana mkono. Mmoja wao anatabasamu huku akionekana kumpa mwenzake mkono kwa bahasha. Nyuma yao kuna magari kadhaa yaliyoyageshwa. Ikionyesha kuwa huenda wao katika maana mauzo au makubaliano ya biashara.

Magari matatu ya kifahari yameegeshwa sambamba kwenye eneo la wazi yenye lami. Mbingu safi na yenye rangi ya blue inaoenakana juu, huku nguzo za taa na kamba za balbu zinazopamba mandhari. Hali inahashiria maegesho ya magari ya kisasa, katika eneo lenye mwanga wa kutosha.

Gari jeupe la kisasa aina ya SUV limesimama mbele, likiwa na taa mbele zinazowaka. Alama ya VOLKS WAGEN inaonekana katikati ya grili lake maridadi. Ubunifu wake wa mbele unaonyesha urembo wa kisasa uneinyesha ni wa kisasa na wenye nguvu.

Gari kubwa jeusi aina ya suv lime sukumwa kwenye sakafu nyeupe likionekana jipya na kungaa. Magurudumu yake yana Spika ya kisasa na taa nyuma ziko wazi zikionyesha Muundo wake wa kifahari linaweza kuwa limepaki kwenye chumba cha maonyesho la gari au kwenye chumba kubwa la magari.

Gari dogo jeupe aina ya Suzuki Alto limesimama mbele, likionekana likiwalimeegeshwa barabarani, namba ya usajili ya gari hilo ni KDH 990J likionyesha kuwa inaeza kuwa inchini Kenya . Mazingira yanajumuisha miti na barabara yenye udongo kwa upande mmoja.

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa ndani ya jengo lenye madirisha makubwa na dari yenye taa nyingi. Muundo huu wa jengo unaonekana kuwa wa kisasa na wenye nafasi wazi. Hali hii inaashiria gari inaonyeshwa katika chumba cha maonyesho au maegesho ya ndani.

Mwanaume na mwanamke wamesimama karibu. Wote wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wakitazama kwa makini karatasi zinazoshikilia. Wanaonekana kujadili mambo fulani, huku mwanaume akitabasamu na mwanamke akionyesha umakini mkubwa. Nyuma yao, gari nyeupe linaonekana likiashiria kua wako kwenye chumba au maonyesho ya gari au ofisi ya wauza.

Mwanume moja amevaa kofia na nguo za kazi akisafisha gari jekundu lililofunjwa, anatumia kifaa cha kunyunyisia maji kwenye shinikizo kubwa ili kuondoa uchafu kutoka ndani ya gari. Gari hilo linaonekana kuwa katika matengenezo makubwa likiwa milango ilioondolewa na sehemu za dani zikiwa wazi.

Watu watatu wamesimama kwenye uwanja mkubwa wakizungumza mbele ya safu ndefu ya magari. Magari mapya yenye rangi mbalimbali, yakiwemo buluu, nyekundu na kijivu yamepangwa kwa utaratibu. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo yakiashiria hali ya hewa ya kawaida.

Nafasi ya nyuma ya gari la aina ya SUV inajaza picha hii, ikiwa na viti viwili vya abiria iliyofunikwa na kitambaa cha kijivu. Mikanda ya kiti ipo tayari kwa matumizi na dirisha la gari linatoa muonekano wa mandhari ya nje iliyo na miti na nyasi. Mwangaza wa jua unaingia ndani ya gari ukiangazia mambo ya ndani ya gari hilo.

Sehemu ya gari la kisasa labda ya SUV limeangaziwa uku viti vya ngozi nyeusi na usukani vikionekana wazi milango yote mbili ya mbele imefunguliwa ikiruhusu mwanga wa kutosha kuingia na kufichua mambo ya ndani ya gari

Gari la rangi ya fedha aina ya Sedan, limeegeshwa kwenye lami iliyotengenezwa kwa vigae. Muundo wa mbele wa gari hilo limepambwa na lebo na taa zinazong'aa. Nyuma yake, paa la mviringo lenye rangi nyekundu linaoneka, likiashiria uwepo wa jengo au bustani.

Kundi la watu limekusanyika karibu na magari yaliyopaki kwenye nyasi na miti mirefu. Baadhi ya watu wamesimama, wengine wamesimama karibu na magari, na mtu mmoja ameketi chini. Magari haya yanapendekeza kuwa mkusanyiko wa kijamii ama tukiola nje la kupunga tu hewa.

Gari jeupe aina ya matatu limesimama kwenye barabara iliyotengenezwa vizuri. Magurudumu yake yanaonekana yakiwa safi na tayari kwenye safari. Anga la buluu lenye mawingu meupe linaashiria hali nzuri ya hewa. Tena nyuma yake tunaona miti kadhaa na nyaya za umeme zikipita huku juu.

Hili ni gari aina ya Land cruiser limeegeshwa kando ya barabara likiwa na namba ya usajili KAC 131D.Gari hili lina paa ya kubebea mizigo na bomba imara ikiimarishia kwa matumizi ya safari ndefu au maeneo ngumu nyuma kuna eneo la wazi lenye nguzo za mbao.

Huu ni mtazamo wa ndani wa kiwanda ambapo mabasi kadhaa yanatengenezwa. Mbele kuna basi ya rangi la chungwa ambalo bado halijakamilika huku injini yake ikiwa wazi. Nyuma yake kuna basi jingine jeupe lililokamilika na basi mengine ya manjano yakisubiri kukamilika.

Gari imefunguliwa mlango wa dereva ikionyesha mabo Cha ndani cha abiria. Viti vya gari riko safi na vimetengenezwa kwa kitambaa jeusi hula dash bodi ikwa na vifaa vingi vya kisasa . Tairi za miilango zina trimu ambayo inaonyesha ubora wa maridadi wa gari hilo.

Mwanaume mmoja na mwanamke, anayeonekana kwa u, kuwa muuzaji, amesimama kati, karibu na gari jipya, ndani ya chumba cha maonyesho. Mwanaume huyo anaelekeza kidole chake kuelekea ndani ya gari, huku muuzaji akisi, akisikiliza kwa makini akiwa ameshika, ubao ndogo.

Magari kadhaa ya michezo yamepangwa kwenye safu ya ndani ya karakana au elekezo la maegesho. Gari la kwanza ni jeupe likifuatwa na la jekundu kisha jeusi yote yakiwa na namba za usajili zinaonekana wazi. Nyuma ya magari kuna ukuta wa kijivu na chupa kubwa ya mafuta ya WD 40 ikionyesha mazingira ya matengezo au maegesho.

Magari mawili yenye yameegeshwa kwenye nyasi ikiwa na miti mirefu nyuma yake. Gari la kwanza ni la rangi nyeusi ilikwamba namba ya usajili KBR 740Q na milango yake ya nyuma yamefunguliwa. Gari la pili ni kijani kibichi likiwa na namba ya usajili KCH 539P na watu wawili wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na milango yake haijafunguliwa.

Gari lililopakia ndani ya gari hili limepangwa vizuri kana viti viwili Mbele na kimoja kirefu cha nyuma chenye mikanda ya usalama. Mto wa kuzima moto umewekwa chini ya kiti cha mbele tayari kwa Matumizi ya dharura.

Lori refu lenye magari yaliyopakia wameegesha barabarani likionyesha usafirishaji wa magari. Magari kadhaa ya aina tofauti yamepangwa juu ya lori hilo yakisubiri kusafirishwa. Kandokando miti mirefu inaonekana nyuma ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa barabara kuu au eneo la kuhifadhi magari.

Ina onyesha engine ya gari ikiwa imefunguliwa boneti . Sehemu mbalimbali za engine zikiwemo battery nyekundu, engine yenyewe na mfumo wa kupoza zimetumbirika wazi. engine inaonekana ikiwa katika hali nzuri tayari kwa ukaguzi au matengenezo.

Jengo kubwa la kisasa lenye kioo kingi na nguo za blue , linasimama imara chini ya anga la blue lisiolo na mawingu. Magari madogo ya aina mbali mbali yameegeshwa mbele ya jengo hilo, yakionyesha shughuli ya biashara au maonyesho. Muundo wa jengo unatoa hisia ya unebo wa kisasa.

Ndani ya chumba chikubwa cha maonyesho, safu ndefu za magari mapya yaliyoungana zimepangwa kwa utaratibu kwenye sakafu yenye imeja vigae. Gari ya rangi tofauti yanaonekana yakionyesha miundo mbalimbali yote yakiwa yameangazwa vizuri na taa nyingi za dari. Kwa mbali, magari mengine yamepangwa kando ya ukuta yakionyesha utofauti mpana wa magari yanayouzwa.

Gari jekundu limefungua milango yake likifichua mambo ya ndani hasa Viti yaliyo pangwa. Viti vyeusi viko katika hali nzuri na dashibodi ina viungo vina ashiria mbali mbali. Mkeka wa miguu wenyeuundo, umewekwa chini ukilinda sakafu ya gari.

Ndani ya soko kubwa kuna vipande vingi vilivyojazwa bidhaa na zanaa za ufundi. Rangi Mbalibali unaonyesha mandhari ya Kiafrika na picha za watu yamepangwa kando na ngazi ukiwavutia wateja katika ghorofa ya juu kuna rundo kubwa la nguo na vitambaa vilivyopangwa kwenye rafu zikiwa tayari kuuzwa.

Soko la mboga. Mboga zinaonekana likiwa limejaa aina mbalimbali za mazao safi. Mikanda ya ndizi imetundikwa juu uku viazi, karoti, nyanya na mahindi vikiwa vimepangwa kwenye masanduku na meza chini. Mteja mmoja anaonekana akipitia kwenye njia nyembamba ya soko akitazama bidhaa zilizoko.

Katika soko hili bidhaa mbalimbali za vyakula na viungo zimepangwa kwenye mapipa na mifuko zikionyesha rangi tofauti. Wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakishughulika kwenye eneo hilo huku mmoja akionyesha bidhaa kwa mteja. Mandhari ya nyuma inaonyesha ujenzi wa soko lenye paa la bati ikiashiria biashara yenye shughuli nyingi.

Sehemu ya soko iliyojaa bidhaa mbalimbali inaonekana wazi. Kadi ya maziwa, maziwa yamerudishwa kwa utaratibu mbele. Mayai ya rangi ya kahawia yamepangwa kwenye trei za plastiki za rangi tofauti kama vile kijani, blue na nyekundu zikionyesha kwa wingi wa bidhaa. Kwa nyuma, ndizi, matunda mengine na magunia yenye bidhaa za shambani yamewekwa kwenye rafu na meza.

Jengo lenye rangi nyingi likiwa na mabango yenye maandishi City Market imesimama katikati ya mazingira ya mjini. Watu wanatembea mbele ya jengo hili yenye sura ya kipekee, huku jengo refu la kisasa likionekana nyuma yake. Anga ni buluu safi ikionyeshana siku yenye mwangaza katika eneo hili lenye shughuli ya kijiji.

Soko limejaa na mazao mbalimbali ya shambani yakiwemo matunda na mboga mboga. Matango, biringanya, pilipili, hoho na nyanya zimepangwa vizuri kwenye vyombo. Vikapu vilivyojazwa tangawizi na mananasi vinaonekana. Huku baadhi ya mboga na majani zikiwa kwenye chombo cha rangi ya waridi.

Watu wengi wamekusanyika katika soko la ndani, wakitafuta au kuuza bidhaa mbali mbali. Bidhaa za ufundi, ua, na viti vingine vimetandikwa chini na kuonyeshwa kwenye vibanda. Hali inaonyesha shughuli la hali ya biashara na mwingiliano wa jamii katika soko.

Soko lenye bidhaa na vifaa mbalimbali vya ufundi na sanaa inaendelea ikionekana kama soko la maasai nchini kenya. Kuta za soko kimefunikwa na mapambo shanga na vitu vingine vilivyotengenezwa kwa mikono vikiunda onyesho la kuvutia na tamaduni. Mfanya biashara moja anaonekana akishughulika na bidhaa zake huku wateja wakitembea kwenye njia nyembamba wakitazama labda kununua bidhaa hizo.

Kibanda kidogo cha biashara kimejaa bidhaa mbalimbali za ufundi na mapambo. Shanga ndefu nyeupe zimetandikwa kando ya ukuta, huku vipambo na vitu vingine vya mikono vikining'inia juu. Juu ya meza kuna vitu vidogo vilivyopangwa tayari kwa wateja.

Soko la mazao linaonekana likiwa na vitu vingi vilivyopangwa vizuri. Kuna vikapu vilivyojaa viazi vitamu, vitunguu na nyanya zote zikiwa zimefungwa kwenye makundi tofauti. Bidhaa zote zinaonekana kuwa safi na vimetayarishwa kwa ajili ya kuuza sokoni.

Hifadhi kubwa ya mabuye ya ukubwa na maua mbalimbali yametakazwa chini kwenye soko au eneo la wazi. Nguzo za mbao zimesinikwa ardhini zikiashiria muundo wa kibanda au sehemu yenye kuuzia bidhaa. Kwa umbali, mifuko ya gunia na watu wanaonekana kwenye shughuli za kibiashara au kijamii.

Bidhaa nyingi za kuteleza kwa magurudumu zimepangwa kwa wingi. Zikiwa zimetundikwa au kupangwa pamoja. Viatu hivi viko katika rangi na ukubwa mbalimbali, vikionyesha uteuzi mpana. Hali inaashiria duka au soko, inayouza vifaa vya mchezo wa kuteleza.

Soko la mazao linaonekana likiwa limejaa matunda na mboga mboga za aina nyingi. Nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na manjano pamoja na vitunguu vimepangwa kwa wingi. Katikati kuna jikabu cha kunde na mboga nyingine za majani zote zikionyesha ustawi wa kilimo.

Chumba kimejaa mkusanyiko mkubwa wa rekodi za mziki, CD na vitu vingine vinavyohusiana na mziki. Vitu kama gramafoni za zamani na rekodi za kale vinavyoonekana vikiwa vimepangwa kando ya picha na mabango ni ya wasanii. Rafu za mabati zimejazwa hadi kufurika na hazina hii ya mziki.

Soko la mboga mboga linaonekana likiwa limejaa aina mbalimbali za mazao safi. Miganda ya ndizi imetundikwa juu huku viazi, karoti, nyanya na mahindi yakiwa yamepangwa kwenye masanduku na meza chini. Mteja mmoja anaonekana akipita kwenye njia nyembamba ya soko akitazama bidhaa zilizopo.

Mnada umejazwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo viatu aina tofauti vilivyopangwa. Baadhi ya bidhaa zimetundikwa juu huku zinginenzikiwa zimetandazwa chini. Corner ya juu kushoto inaonyesha miwani ya jua iliyopangwa kwa safu.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa bidhaa za ufundi na shanga zenye rangi mbalimbali, vikapu, pete na shingo na mapambo mengine yaliyotengenezwa kwa shanga yamepangwa kwa wingi. Kila kipande kina muundo wa mchanganyiko wake wa rangi unaonyesha ufundi wa kipekee wa Mataluma waliojiunga.

Soko lenye shughuli nyingi nje likiwa limejaa bidhaa mbali mbali za ufundi na mapambo. Rafu kubwa yajaa shanga za rangi mbali mbali imesimama katikati, huku vitu vingine kama vya kuvaa vikiwa vimetandazwa chini kwenye viunzi.

Chumba kimejazwa na kazi za sanaa za aina mbalimbali zikiwemo michoro na uchoraji wa rangi. Ukuta umejaza taswira zenye mandhari ya uhusika tofauti zikionyesha ubunifu wa wasanii. Chini ya meza zilizopamba kuna vitu vingine vya kisasa vya sanaa na baadhi ya kazi zilizowekwa tayari kuuzwa.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya hudhurungi hafifu na madirisha mengi ya blue inayongaa, inasimama wima chini ya anga yenye mawingu. Baadhi ya sehemu za jengo ambazo zinaonekana kama bado ziko chini ya ujenzi, au hazijakamilika kikamilifu. Kwa mbali, majengo mengine na miti yanaweza kuonekana yakionyesha mazingira ya mjini.

Ni kuzo lenye bango la kutangaza huduma ya usimamizi wa mali limesimama kando ya barabara likiwa na habari za mawasiliano. Miti mirefu na nyaya za umeme zinapita juu ya bango likiondokeza taswira ya mazingira ya mjini. Kwa mbali majengo mengine na magari yanaonekana yakipita yakikamilisha mandhari ya mjini.

Safari ndefu ya mawe imepita katika kati ya majengo ya kisasa yenye magari yaliyopaki upande wa mmoja visite vidogo na vichaka vimepandwa kando ya njia ,wakiongeza uzuri wa mazingira jua inagaa angani ikiweka kivuli virefu barabarani.

Jengo la ghorofa lenye kuta za matofali na kuta zilizopakwa rangi nyeupe, likiwa na madirisha yenye milingoti maridadi. Kwa mbele, uzio wa chuma, wenye nyaya za umeme za usalama umewekwa, na bango la for sale likiwa limening'inia kati kati. Ikitangaza ghorofa ya vyumba vitatu inayouzwa na matumizi ya kibiashara.

Jengo ndefu la gorofa nyingi linasimama wima likielekea angani. Madirisha na balconia nyingi zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa utaratibu kushikanisha sehemu mbalimbali za makazi. Sehemu ya juu ya jengo imepakwa rangi ya kahawia huku sehemu kubwa ya chini ikiwa nyeupe ikitoa mwelekeo wa kipekee.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili imepakwa rangi ya majano na kijivu. Iliyo na balconia iliyopambwa kwa chuma cheusi. Samani za bustani zenye rangi nyeupe zimepangwa mbele ya nyumba. Ikionyesha mahali pa kupumzika na kufurahi nje. Ua lililo na vichaka virefu vya majani inalinda baraza ya nyumba hilo.

Anga ya bluu yenye mawingu meupe linafunika sehemu kubwa ya mandhari, huku nyaya za umeme zikipita juu kushoto. Majengo mawili makubwa yanapatikana chini ya anga, moja likiwa na rangi ya kijivu na madirisha yenye milingoti meusi na lingine likiwa limepakwa rangi la manjano hafifu.

Muundo mrefu. Muundo mrefu wa kisasa unaosimama imara dhidi ya anga la buluu. Umeme, umeme wa umeme umepita karibu ikiashiria miundo mbinu iliyo na elezo. Majengo mengine yanaonekana nyuma yakichengezea vingo wa mwendeleo ya mji.

Jengo refu lenye gorofa kadhaa limepakwa rangi ya kijani njano na kuta zake zimepambwa ka mawe. Kwenye sehemu ya juu ya jengo lina bonanza inayoonekana likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa. Anga la bluu safi limeenea juu ya jengo hilo likionyesha hali ya hewa mzuri.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili imejengwa kwa rangi ya kijivu na nyeupe ikiwa na madirisha makubwa. Njia ya kuingilia imeundwa kwa vigae vyenye ruwaza na vichaka vya kijani kibichi. Imepandwa kandokando ya dola yenye mawingu meupe iliyotawanyika ikifanya mandhari ya kuvutia.

Jengo refu la ghorofa limesimama imara likiwa na maduka na maofisi chini. Jua kali linawaka katikati ya jengo likiweka mwangaza mzuri kwenye mandhari. Mawingu meupe yametandaa angani yakiongeza uzuri wa anga safi.

Mandhari ya jiji kubwa yanaonekana wazi yakiwa yamejawa na majengo marefu yanayosimama angani. Sehemu ya chini inaonyesha majengo yenye paa za mabati na miundo tofauti, huku mawingu meusi yakitandaa angani. Hali hii inajumuisha mchanganyiko wa maisha ya mjini na hali ya hewa ya siku hizi.

Nyumba kubwa yenye paa la vigae na kuta nyeupe imejengwa nyuma ya ukuta mrefu wa matofali. Anga la blue lisilo na mawingu linaonekana wazi juu ya nyumba hiyo. Hiyo asha hali ya hewa safi. Ukuta huu unaonekana kuwa na ulinzi ukionyesha usalama wa makazi hayo.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi linasimama imara zikizungukwa na miti zenye majani mabichi. Kila ghorofa lina balikoni zenye miundo maridadi ya vioo na chuma, zikionekana uzuri wa jengo. Anga la buluu na mawingu meupe yanatoa mandhari maalum juu ya muundo huu wa kuvutia.

Jengo refu la ghorofa lililojengwa kwa matofali na michirizi ya rangi ya chungwa, limesimama kwa wima kwenye anga safi ya blue . Ujenzi wake unaonekana kuwa bado haujakamilika na kuna nafasi kubwa ya wazi yenye nyasi kavu mbele yake. Huku jengo hili lina maandishi yanayosemeka BM Venuezaburil ikionyesha matumizi yake.

Bango kubwa la matangazo la kumbi la ensidensi yanasimama yakitangaza majengo ya kisasa ya gorofa, inaonyesha taarifa kama vile urefu wa gorofa idadi ya vitengo vilivyo uzwa na namba ya mawasiliano ikionyesha mnandi wa makazi unaondelea nyumba ya bango majengo pengine ya gorofa yanisimama urefu yakipa muktadha wa eneo hili la mji.

Jengo moja la ghorofa linasimama chini ya anga safi ya buluu ikipaa juu ya angani likiwa na madirisha mengi na balkonia zilizopangwa kwa ustadi. Jengo hilo lina muundo ya kisasa nyaya za umeme zinafuka mbele yake

Mbele yetu Kuna Jengo lenye ghorofa kadhaa lililopakwa rangi za sambarau na milango ya rangi ya buluu na kijani katika jengo hilo kuna bango kubwa jekundu linalosomeka to let vikionyesha vyumba vinapatikana kwa kukodisha barabara kuu linaonekana mbele ikipita kwa uzio linalotenganisha barabara na jengo hilo.

Katika sehemu ya duka, kaunta refu ya nyama na filimu , likiwa na mabango yanayotangaza sehemu ya bucha juu yake. Mhudumu amesimama nyuma ya kaunta akiwa tayari kuhudumia wateja huku troli ya ununuzi ikiwa karibu. Vipande mbalimbali vya nyama vimepangwa kwa utaratibu ndani ya kaunta lenye vioo.

Hili ni jengo la biashara lenye maduka mbalimbali likiwemo duka la macho na lingine la viatu. Magari yameegeshwa mbele ya maduka hayo na baadhibya watu wanaonekana wakitembea karibu na nia hilo. Bango kubwa lenye maandishi fungua masaa yote linaonekana wazi kwa duka moja.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mikate na vitu vingine vilivyofungwa. Wateja wanaonekana wakitembea kwenye njia huku mmoja akiwa na trolley na ununuzi. Uongezi wa kutosha umetolewa ndani ya jengo hili kuashiria kuwa ni duka kubwa la kuuzia bidhaa.

Duka hili linajaza safu za taulo na karatasi chapa za Hannan zikipangwa kwa uangalifu kwenye maonyesho ya ofa yenye rangi nyekundu ya manjano. Nyuma yake rundo lingine la taulo na karatasi zimejengwa juu ya stendi ya pili ya ofa. Chapa ya juu inachorwa promo .

Jukwaa hili linafungua muonekano wa safu ndefu na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali za maziwa, na vinywaji katika duka kubwa. Tupate maziwa, mtindi, na juisi zimepangwa katika utaratibu kwenye friji kubwa za kuonyesha bidhaa. Taa zinazong'aa kutoka juu, zaangazia bidhaa hizo. Zikisisitiza uteuzi mpana unaopatikana kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa, bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi maalum. Sehemu ya matunda na mboga inaonekana mbele ikiwa na mapipa ya mbao yaliyojazwa mazao mapya. Katika sehemu nyingine, rafu zimejaa bidhaa tofauti zikiwemo zile za usafi binafsi yenye mabango ya matangazo.

Safu ndefu ya rafu imejaa bidhaa mbalimbali, zikiwa na mwanga wa kutosha wa vifungashio vya rangi tofauti. Na juu yake, taa za ndani hutoa mwangaza wa kutosha, zikiangazia bidhaa zilizopangwa kuonekana kutoka pande zote. Zimepangwa katikati ya eneo la biashara, zikiwalika wateja kutembea na kuchunguza bidhaa wanazouza.

Duka kubwa lina safu ndefu za bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kwenye upande wa kulia, kibanda cha manjano cha bidhaa kimeekwa karibu na mdoli na mtoto aliyevaa nguo za blue . Njia za duka ziko safi, zikiashiria mazingira ya ununuzi yaliyopangwa.

Wateja wanatembea kati ya rafu ndefu zilizojazwa bidhaa dukani. Mwanamke mmoja anachagua bidhaa kutoka kwenye moja ya rafu hizo. Vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali na ukubwa tofauti vimepangwa vizuri kwenye sehemu mbalimbali za duka.

Ndani ya duka kubwa defu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vifurushi viteungu ya karatasi ya chapa. Bidhaa hizo zimepangwa kwa umaridadi kwenye stendi za ufa zenye mistari nyekundu na njano zikionyesha kuwa kuna upunguzo wa bei. Taa za ndani zinaangazia zote zikisisitiza wingi wa bidhaa zinazouzwa.

Duka kubwa la rejareja, linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu ndefu, njia kati ya rafu ni pana ikitoa nafasi ya wateja kupita na kuchangua bidhaa anazoitaji, mteja mmoja anaonekana akitembea kuelekea sehemu ya malipo ambapo ishara ya express counter inaonekana.

Mifupa iliyoachinjwa na kuandaliwa imepangwa kwenye makabati yenye vioo tayari kwa wateja. Kila kipande kimewekwa kwenye vyombo safi vikionyesha aina mbalimbali ya nyama. Alafu zimejaa bidhaa hizi zikionyesha kuwa ni duka kubwa la kuuza nyama.

Katika duka hili, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile juisi na vinywaji vingine. Kijana mmoja anatembea kwenye njia kati ya rafu hizo. Sakafu inaonekana ikiwa safi na mpangilio wa bidhaa umefanywa vizuri.

Hili linalojumuisha eneo maalum la duka la vyakula lenye bidhaa na jibini na nyama zisizosindikwa. Jibini mbalimbali yametandazwa ndani ya friji za vioo zikionyesha wingi wa chaguo kwa wateja. Mabango makubwa yenye picha za vyakula vilivyopikwa na miezeituni zinapamba ukuta wa nyuma.

Wateja wanatumia ngazi zinazojiendesha ili kupanda au kushuka ndani ya duka kubwa. Juu ya ngazi hizo mabango makubwa yenye maandishi yametundikwa yakitoa taarifa mbalimbali. Dari yenye taa nyingi inaangazia nafasi zote ikionyesha mazingira ya biashara.

Katika duka hili isle refu ina jazwa na rafu pande zote mbili. Upande wa kushoto nguo za watoto zilizo pakwa vizuri na vifaa vingine vya watoto vimepangwa. Upande wa kulia, nguo za watoto zimetundikwa kwenye hanger ziko tayari kwa wateja kuzichagua.

Njia ndefu ya duka kubwa inaonekana ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa pande zote mbili. Ishara kubwa ni za promotion za rangi ya nyekundu na njano zikiangiana kutoka ndani, zikionyesha bei na matoleo maalum. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia hiyo wakichunguza bidhaa zinazouzwa.

Duka lililo jaa bidhaa za nafaka na mbegu yamepangwa kwenye vyombo vya vioo vilivyo wima. Aina mbali za bidhaa zinaonekana zikitoa changuo nyingi kwa wateja mkono wa mtu unaonekana ukifikia chombo kimoja kuonyesha shughuli ya ununuzi.

Ishara kubwa imewekwa kwenye bidhaa za keki na mikate zilizopangwa kwa uangalifu ndani ya kabati ya vioo. Mikate na vyakula vingine vitamu vimepangwa kwenye rafu mbalimbali vikionyesha ladha na ubunifu tofauti. Mwangaza mkali unaangazia bidhaa hizo na kuzifanya zionekane za kuvutia kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na stendi ikisubiri wateja. Ua za kugaa zimevaliwa na vinyago vya kuonyesha mifano ya nguo hizo, huku itibidhi bandia ya krismasi ikiongezea mapambo. Taa za dari zinang'aa zikiangazia nafasi yote ya duka na bidhaa zake.

Duka kubwa la rejareja limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Njia safi na pana zinawezesha wateja kutembea kwa urahisi kati ya bidhaa. Taa za ndani zinang'arisha duka lote zikifichua kila bidhaa kwa wazi.